Huu ni mkusanyiko wa vyombo vya kitamaduni labda vinavyotumika katika dawa za asili. Vibuyu kadhaa vimepambwa kwa shanga nyekundu na nyeusi vikiwa vimekaa kwenye vyombo mbalimbali. Kimoja kinaonekana kikiwa ni kitu kama mkia wa mnyama. Mazingira yanayoonekana kama duka la dawa za kiasili au mahali pa kufanyia sherehe za kitamaduni.

Mandhari inaonyesha moto mkubwa ukiwaka kwenye mlima, ukipanda juu na moshi mzito mweusi ukitanda angani. Miale ya moto ni mikali ikionyesha uharibifu wa mimea. Miti iliyoko mbali inaonekana ikiwa imefunikwa na moshi, ikisisitiza ukali wa moto huo, ni taswira ya janga la kimazingira.

Operesheni inaendelea ndani ya chumba cha upasuaji, madaktari na wauguzi wengine wamevaa sare za buluu na kofia za upasuaji. Mgonjwa amelala kitandani akiwa amefunikwa. Madaktari wamejikita kwenye shughuli yao, wakiwa wamesimama karibu na mgonjwa , nyuma yao kuna vifaa vya matibabu, ikiwa ni pamoja na shikila kubwa. Mazingira yanapendekeza kazi ya kitaalamu ya matibabu.

Wodi kubwa ya dharura imepangwa kwa utaratibu ikiwa na vitanda vingi vya hosipitali, kila kitanda kimefunikwa kwa shuka nyeupe safi, katikati ya wodi muuguzi ameketi akiwa amevalia sare ya bluu, televisheni ndogo imetundikwa ukutani ikionyesha matangazo. Mazingira yanayopendekeza kituo cha matibabu kilichotengenezwa kwa haraka.

Hali ya dharura inaonekana barabarani ambapo Lori ya mafuta imeaguka na kuwaka moto mkubwa. Moshi mkubwa nyeusi imetanda angani. Watu wamekusanyika huku wakitumia simu zao kuchukua picha na video. Wengine wakionekana wakijaribu kuzima moto wakitumia mabomba ya maji.

Vifaa vinavyofanana vya jadi, vinavyotumika kwa madhumuni ya kitamaduni. Vitu viwili vya mviringo vinavyofungwa na kamba vinatofautiana rangi. Kuna pia kioo na vitambaa vingine vinavyotawanyika karibu navyo vikiashiria labda shughuli za kimila au uchawi.

Mtu amevalia mavazi ya kujikinga na mask , akipulizia dawa kwenye mimea yenye majani mengi shambani. Anabeba kifaa kikubwa cha kupulizia mgongoni na ukungu wa dawa unaonekana hewani. Mandhari ya milima na miti inaonekana nyuma.

Hii ni chupa ndogo ya chanjo ya MMR-2. Yenye kofia ya bluu na lebo nyeupe. Lebo limeandikwa Measles, Mumps, Rubella Virus Vaccine . Ikionyesha inakinga dhidi ya magonjwa hayo. Karibu na chupa kuna shindano na vifaa vingine vya matibabu. Vikiashiria matumizi ya kimatibabu.

Katika chumba chenye vitambaa cheusi na chekundu, mwanamume ameketi juu ya kitambaa chekundu akiwa amevalia suti nyeusi, mkono wake mmoja ukiwa umeshikilia kitu chenye shanga na makobora. Meza iliyojaa vitu vya kitamanduni kama vile pembe, vitabu na chupa ndogo imepangwa mbele yake. Hali hii inaweza kuashiria sherehe za kitamaduni au shughuli za kiasili.

Inaonekana mwanamke labda daktari au nesi akimchunguza skio mwanamume mmoja ambaye anaonekana kuwa na wasiwasi kidogo. Nyuma yao mwanamume mwingine amesimama akionyesha utiivu. Maandhari ya nyuma inaonyesha nguo ya rangi ya buluu na nyeupe zilizoninginia zikionyesha kuwa tukio linaweza kuwa linafanyika katika kambi ya matibabu au hafla ya afya.

Chombo cha kale cha rangi ya kahawia kinachofanana na kibuyu, kimewekewa katikati ya picha kimepambwa na shanga nyekundu na nyeusi zikifunfwa shingoni mwaka na uzi mweupe umetundikwa juu yake. Kinaonekana kimewekwa juu ya kiti cheusi kinachofanana na mtungi wa mafuta ya vasilini, nyuma yake kuna vyombo mbalimbali vya plastiki vyenye rangi nyekundu na bluu, baadhi vikiwa na vifuniko nyeusi.

Inaonekana vitamini tofauti zimepangwa kwa safu, kila moja ikiwa na chupa yake. Zina lebo zinazoenyesha aina zao. Kama vile fermented vitamin D3,bone restore with vitamin K2 na vitamini D3 .Zinaahidi faida mbalimbali za kiafya.

Chupa ya dawa nyeupe iitwayo GHUDATUN imewekwa mbele ya kamera. Lebo yake ina maandishi Dawa ya Tezi dume kupanuka na pia 100% natural , ikionyesha kuwa ni dawa asilia ya matatizo ya tezi dume. Nyuma ya chupa kuna bango lenye nambari ya QR na maandishi yanayoashiria malipo ya M-pesa .

Bando la chanjo la MMR 2 linaonekana likiwa na maelezo yakina kuhusu chanjo ya Surua, Matumbwitumbwi na Rubela. Kando yake kuna chupa ndogo za chanjo, moja ikiwa na poda na nyingine maji tasa ya kuchanganyia. Maandishi yanaonyesha ni chanjo hai ya virusi.

Sanduku jeupe la chanjo linaonekana likiwa na jina measles, mumps and rubela vaccine live prorix . Chini yake kuna mchoro wa sindano na chupa ndogo. Kifurushi kinaonekana kuwa mpya na tayari kutumika. Kwenye kona ya juu kuna jina nembo ya gsk, kampuni ya dawa. Hali hii inaashiria maandalizi ya kampeni ya chanjo.

Mwanamke amesimama mbele ya vibanda vya nyumba za mabati akishika kipaza sauti na kuongea. Amevalia mask ya buluu na amevaa nguo zenye rangi nyekundu na buluu. Kando yake kuna mwanamke mwengine amevalia nguo za kitamaduni. Mazingira yanaonekana kama makazi duni au eneo la mjini lenye shughuli mingi.

Sanduku jeupe la dawa linaonekana wazi likiwa na dawa ya Azithromycin tablets- 500 Mg. Juu yake pameandikwa 20 times 3 tablets . Chini yake kuna pakiti ya dawa yenye vidonge vitatu vinavyopangwa kwenye safu. Dawa hizi zimezalishwa na kampuni inayojulikana ya dawa.

Mgonjwa amelala kwenye kiti cha meno akiwa amefunikwa shuka ya pink . Madaktari wawili wamevaa sare za upasuaji na maski wakimchunguza meno yake. Mmoja ana vifaa mikononi na mwingine anatumia zana nyingine. Mazingira yanaonyesha kliniki ya meno yenye vifaa kamili.

Wanaume wawili wamesimama shambani wakitazama kundi la nzige wanaoruka, mwanaume mmoja amevalia la buluu, huyo mwingine amevalia shati cheupe, wote wawili wanaonekana wakiwa wamechanganyikiwa au labda wakijaribu kufukuza wadudu hao.

Darasani mwalimu amesimama mbele ya ubao mweusi akielekeza wanafunzi. Wanafunzi wamekaa kwenye dawati wengi wao wakiwa wamevaa sare za buluu na wote wakiwa na barakoa. Mmoja wao wanafunzi amesimama mbele ya ubao akionekana kujibu swali.

Chupa nyeupe iliyojaa kioevu inaonekana ikiwa na lebo ya kijani na manjano iliyoandikwa Zephaniah Life Herbal Clinic Detox. Chini ya jina kuna mchoro wa viungo vya binadamu. Chupa imefungwa mhuri wa usalama juu ikionyesha kuwa haijatumika.

Picha inaonyesha muuguzi au daktari akimpatia mwanamume chanjo. Mwanamume huyu amevaa barakoa ya buluu, shati la kimila la kimaasai na mkufu wa shanga. Muuguzi amevaa shati la buluu na ameshika sindano mkononi wake. Nyuma yao kuna bango refu nembo ya UNICEF.

Chupa ya chanjo ya MMR, ikiwa na lebo inayoonyesha ina kinga dhidi ya Surua, Matumbwitumbwi na Rubela. Chupa hiyo ina ujazo wa mililita ishirini na inasema ina virusi hai. Mandhari hafifu nyuma yake inaonyesha vifaa vingine vya matibabu labda sindano.

Picha linaonyesha bango la daktari Galazinga, akijitangaza kama Mganga Mwenye nguvu. Bango linaorodhesha huduma anazozitoa. Zikiwemo hirizi za mapenzi na dawa za mvuto. Nambari ya simu imeambatanishwa chini. Maandhari ya picha inaonyesha vitu mbali mbali vinavyousiana na uchawi kama vile msumaa, karata na vitabu. Rangi ya kijani na nyeusi inatawala bango.

Chupa ndogo ya dawa yenye lebo ya kijani kibichi, yenye maandishi HN 100% Natural . Kifuniko cheupe kina stika nyeupe yenye ujumbe Security Seal inayozunguka. Ikionyesha kuwa bidhaa hiyo haijafunguliwa. Chupa hiyo inaonekana kuwa dawa ya asili.

Bango kubwa lenye ujumbe, we talk protection na utepe wa ukimwi linaonekana katikati. Watu kadhaa wamesimama karibu wakishiriki katika hafla ya uhamasishaji kuhusu ukimwi nchini Kenya huku wengine wakiwa wamevalia fulana za njano, nyuma yao bidhaa mbalimbali zimepangwa kwenye meza chini ya hema.

Ofisa wa afya amekaa kwenye dawati akihudumia mwanaume aliyeketi mbele yake. Afisa huyo amevalia koti cheupe, mask nyeupe na miwani akionekana akijaza fomu. Kwenye dawati kuna faili ya kijani na chupa ya sanitizer . Mazingira yanaashiria kituo cha afya au eneo la huduma la afya labda kwa usajili wa wagonjwa.

Mwanamke akizima moto mdogo unaowaka kwenye chombo, kwa kutumia kizima moto chekundu. Moshi unaonekana ukipaa kutoka kwenye moto, ametazama kando ya moto akionyesha tahadhari. Eneo hilo linaonekana kuwa uwanja wazi wenye lami na mandhari ya nyuma inaonekana kuwa nyasi.

Bando la chanjo ya MMR linaonekana likiwa na maelezo ya kina kuhusu chanjo ya Surua, Matumbwitumbwi na Rubela. Kando yake kuna chupa mbili ndogo za chanjo moja ikiwa na poda na nyingine maji tasa ya kuchanganyia. Maandishi yanaonyesha ni chanjo hai ya virusi.

Mwanamke mjamzito amelala chali juu ya mkeka wa kuduku huku mwanamke akimguza tumbo. Mwanamke huyu amevaa nguo ya rangi ya waridi na sketi yenye michoro na mwanamke mwingine amevaa shati jeusi. Inaonekana kama anachunguza au anapokea matibabu ya ujauzito.